Ndani ya chumba chenye dirisha kubwa, wapo watu wawili wakiwa wameshika nyaya, na watano wakiwa wanatazama kompyuta mpakato iliyo juu ya meza, ishara ya kuwa wanajifunza jambo fulani.

Chumba chenye ukuta mweupe na madirisha makubwa yenye kupitisha mwanga, wapo vijana walioketi kwenye madawati ya kahawia, wakiwa wameweka madaftari juu ya meza, huku mwalimu aliyeko mbele akiwafundisha.

Wanawake kwa wanaume wakiwa katika darasa lenye madrisha makubwa. Wakipewa elimu ya watu wazima. Huku wakikalia madawati wakiwa na makaratasi pamoja na peni.

Ndani ya maktaba kuna makabati yenye rafu zilizojaa vitabu vilivyapangiliwa vizuri, pia kwenye maktaba hiyo kuna watu waliyokaa kwenye viti na meza vilivyopangiliwa vizuri, huku juu ya meza zao kukiwa na madaftari, ishara ya kwamba wameketi wakijifunza kutoka kwenye vitabu wanavyovitumia.

Mwanamke aliyekatika chumba chenye kabati la kahawia lenye vitabu vingi vya aina mbalimbali, akichagua kitabu akitakacho kwa tabasamu kubwa.

Katika chumba mwalimu na mwanafunzi wameketi katika viti, huku kitabu kilichowekwa juu ya meza mwalimu anatumia kumuelekeza mwanafunzi. Na mwanafunzi akiwa amekaa kwa utulivu akisikiliza anacho elekezwa.

Wanaume kwa wanawake wameketi chini ya miti inayotoa kivuli, na wanekaa kuzunguka eneo ambalo linatumika kwa ajili ya mkutano au mkusanyiko maalumu unaoendelea. Eneo hilo lina miti yenye kimvuli pamoja na miti mingine yenye majani ya rangi ya kijani kibichi.

Katika eneo la wazi wanaume kwa wanawake waliovaa nguo za bluu, wamekaa kwenye viti huku wakipewa elimu na wanaume wawili waliosimama mbele. Wanaonakili katika karatasi iliyopo mbele ya watu hao.

Katika eneo la wazi lenye mimea yenye rangi ya kijani kibichi, wapo watu ambao mmoja amesimama mbele yao akiwaelekeza wengine kuhusu kilimo kinacholimwa katika eneo hilo.

Katika eneo la wazi lenye majani mafupi na miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, wanawake kwa wanaume wameketi kumzunguka mwalimu ambaye amesimama katikati yao akiwapa mafunzo fulani.

Ndani ya chumba mithiri ya darasa wapo vijana wanawake kwa wanaume waliokaa kwenye kiti kuzunguka meza. Huku wakijadili karatasi iliyowekwa juu ya meza hiyo kuonesha kuwa wanajifunza, huku wengine wakisikiiliza kwa makini kinachoelekezwa.

Ndani ya hema lililofunguliwa kuruhusu mwanga angavu wa jua kuingia wameketi wanawake na watoto wao, huku wakimuangalia mwanamke aliyesimama mbele yao ambaye ni mwalimu kwa ajili ya kupokea mafunzo fulani, hii ni ishara ya kwamba elimu isiyo rasmi na ya watu wazima inatolewa kwa ajili ya kuwapa ujuzi fulani.

Katika chumba kikubwa, wapo vijana wawili na mzee mmoja, ambapo kwenye meza kuna karatasi yenye maandishi na vijana hao wanamtazama mzee huyu, akiwa ananakili kitu fulani katika karatasi hiyo iliyopo juu ya meza.

Wanawake watatu wawili wakiwa wamevaa matisheti ya pinki na mmoja akiwa amevaa tisheti ya bluu, wenye tabasamu. Wapo katika chumba wameshika penseli na juu ya meza kuna makaratasi wanayoandikia.

Katika chumba kikubwa chenye madirisha makubwa yenye kuruhusu mwanga wa jua kupita, wapo vijana wanawake kwa wanaume wameketi kwenye viti katika mduara, huku kiongozi wao alieshikilia daftari akiwaeleekeza wenzie na kuwafundisha kuhusu jambo fulani.

Katika chumba kikubwa chenye mwanga wakutosha wanaume kwa wanawake, wamekaa katika makundi makundi huku wakiwa wameshikilia kalamu na karatasi wanazotumia kufanya majadiliano, nakunakili majadiliano hayo.

Katika chumba hichi chenye ukuta mweupe na kabati jeupe lenye vitabu, wapo vijana watatu walioketi na madaftari na karatasi mkononi wanajifunza kwa tabasamu.

Jopo la vijana waliopo katika chumba chenye ubao mweupe na kabati la kahawia, wamekaa muundo wa mzunguko, wakipokea elimu ya nadharia kutoka kwa mkubwa wao.

Wanafunzi na watu wazima waliopo katika chumba wameketi kwenye madawati yenye rangi ya kahawia na juu ya meza zao kuna madaftari. Wameshika peni ambazo wanatumia kunakili wanachofundishwa katika madaftari hayo.

Watu watatu wameketi katika chumba chenye mapazia ya bluu, ukuta mweupe, na madirisha yanayopitisha mwanga, huku wakipokea elimu ya watu wazima na kunakili wanachofundishwa kwenye daftari.